Watatu ambao wamevalia aproni za rangi ya bluu na kofia za rangi nyeupe wapo kando ya mlingoti wa mti wenye nyanya za umeme ipo ngazi ya rangi ya machungwa ambayo imeegemea kwenye mlingoti huu. Mmoja wa watu hawa yupo juu kwenye ngazi huku akionekana kana kwamba anatengeneza nyaya hizi.

Watu watatu ambao wamevalia aproni za rangi ya buluu na kofia za kujikinga za rangi nyeupe, wapo kando ya mlingoti wa mti wenye nyaya za umeme. Ipo ngazi ya rangi ya machungwa ambayo imeegemea kwenye mlingoti huo. Mmoja wa watu hawa yupo juu kwenye ngazi huku akionekana kana kwamba anatengeneza nyaya hizi.

Kando ya barabara yenye lami ipo mikokoteni ambayo imetengenezwa kwa chuma. Kwenye mikokoteni hii, ipo mitungi mingi ya lita ishirini ya maji ambayo imepangwa vizuri. Mwanaume mmoja mweusi ambaye amevalia fulana ya rangi nyeusi, suruali ya rangi ya kijivu na viatu vyeusi ameketi kwenye mkokoteni mmoja.

mwanaume ambaye amevalia barakoa, kofia ya rangi ya buluu shati nyekundu na aproni ya rangi ya buluu amesimama kando ya mto mwenye maji mengi machafu mikononi ameshikilia mti mchanga wa kupanda mwenye majani na shina ya rangi ya kijani inamwonekano kuwa mti huu ni msenefu au kwa jina ya kisayansi croton megalocarpus

Katika bunga la wanyama ambapo kuna wanyama wawili wa pori wenye miguu minne, pua, mdomo, macho mbili, maskio mbili na pembe mbili moja refu na nyingine fupi ambazo zipo karibu na pua. Ina muonekano kua wanyama hawa ni kifaru.

Rundo la taka ambayo iko kando ya mto wenye maji chafu. Wapo watu watatu ambao wapo ndani ya mto. Mikononi wamevalia glavu na buti miguuni. Wamevalia koti ambazo hazina mkono za rangi ya kijani ya kung'aa. Wanaonekana kuwa wanatoa taka ambayo ipo kwenye mto huu wakitumia reki.

Mnyama wa pori ambaye amelala kwenye mchanga karibu na uzio wa nyaya na nguzo za neti. Ana pua, mdomo, macho mbili, masikio mbili na meno mbili ambazo zimetoka nje ya mdomo. Ngozi yake ina manyoya ya rangi nyeusi. Ina muonekano kuwa mnyama huyu ni ngiri.

Mnyama mwenye umbo kama la ngombe ana pembe mbili, masikio mbili, miguu minne, mkia mrefu na ngozi yake ni ya rangi nyeusi ila ina mistari nyembamba ya rangi nyeupe. Anaonekana kuwa anakula majani ya vichaka vya rangi ya kijani. Upo uzio wa nyaya na nguzo za miti.

Katika bunga la wanyama ambapo kuna mandhari ya kuvutia macho ambayo ina mchanganyiko wa nyasi iliyokauka na nyasi ya kijani. Yupo mnyama mmoja wa pori ambaye ana miguu minne, mdomo, macho mbili, masikio mbili na mkia. Ngozi yake ni ya rangi ya udhurungi. Inamuonekano kuwa mnyama huyu ni simba wa kike.

Katika uwanja wenye nyasi iliyokauka wapo wanyama wawili wa pori wenye umbo kama ya punda yaani wana miguu minne, sikio mbili, macho mbili, mdomo, pua na mkia ila wanyama hawa wana ngozi yenye mistari mieusi na mieupe. Inaonekana kuwa wanyama hawa ni pundamilia.

Wanyama wengi wa pori wenye macho mbili, masikio kubwa, miguu minne ,mkia na mkonga. Ina muonekano kuwa wanyama hawa ni watoto wa ndovu, na wamefungiwa ndani ya uzio huku watalii wengi wakiwa inje ya uzio wakiwatazama.

Wanyama ambao wapo ndani ya uzio na wapo watu ambao wamevaa buti na nguo za rangi ya kijani ambao wanawahudumia wanyama hawa, huku watalii wengi wakitazama. Wanyama hao wana miguu minne, macho, mdomo, masikio kubwa, pembe zilizoko karibu na mdomo na mkonga. Ina mwonekano kuwa hawa ni watoto wa ndovu kwa kuwa pembe zao ni ndogo.

Katika uwanja ambapo watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wanafunzi wa shule tofauti kulingana na sare zao wapo. Mwanafunzi mmoja ameshikilia mkononi, miche miwili ya miti na mwanaume mmoja ameshikilia mche pia. huku watu wawili wakipanda mche kwenye shimo iliyofukuliwa.

Reli ya gari moshi ambayo imepita katikati mwa mji. Kando ya reli hii kuna miti na majumba mengi ya ghorofa. Kwa upande wa mbele kuna mwangaza wa rangi ya chungwa ambao unaonekana kuwa ni miale ya jua inapochomoza.

Watu wengi; wanaume kwa wanawake ambao wamekusanyika, wameketi kwenye viti vya rangi ya samawati na kijani chini ya mti mkubwa. Miongoni mwao, yupo mwanaume ambaye amevaa mavazi rasmi ya machifu, ishara kuwa ni chifu. Kando ya watu hawa yapo magari.

Uzio wa nyaya ambazo zimeshikiliwa na nguzo za miti. Ndani ya uzio huu, kuna miti na vichaka. Pia yupo mnyama wa pori mwenye ngozi nyeusi, miguu minne, macho mbili, maskio mbili, pua na mdomo. Mnyama huyu ana umbo kama la ng'ombe ila huyu ni mnyama pori. Ina mwonekano kuwa huyu ni nyati.

Nyumba ambayo ina mabati ya rangi ya buluu kwenye paa yake na kuta ambazo zimepakwa rangi nyeupe, ina uzio wa ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe pia. Kwenye ukuta huu wa uzio una mabomba mbili, moja kubwa na ingine ndogo kwa ukubwa, ya kupitisha maji. Pia kuna miti ya kijani ambayo imetunzwa vizuri kuleta mwonekano mzuri.

Ardhi ambayo ina mchanga uliyokauka na nyasi chache zilizokauka. Yupo mnyama wa pori ambaye amesimama kando la shina la mti. Mnyama huyu ana macho mbili, maskio mbili, mdomo, pua na mkia na ana umbo kama ya punda, ila ngozi yake ina mistari nyeusi na meupe. Ina mwonekano kuwa mnyama huyu ni pundamilia.

Juu ya mti uliopakwa rangi ya kijani na kufungwa na kamba yupo mnyama wa pori mwenye miguu minne, mkia mrefu, macho yaliyofunikwa kiasi na manyoya yake, mdomo na pua. uso wake una ngozi ya rangi nyeusi na una ukaribu na uso wa binadamu. Mnyama huyu ni nyani

Mto wenye maji mengi ambayo ni chafu na yana takataka. Kwenye kingo za mto huu, zipo nyasi za kijani kibichi, miti yenye majani ya kijani. Kando ya mto huu, kuna migomba ya ndizi, rundo la taka na majumba mengi ya ghorofa.

Katika bunga la wanyama pori ambapo kuna nyasi ambayo imekauka, na miti mirefu ya aina ya munga, na yenye majani ya rangi ya kijani ambayo imetawanyika kwenye bunga hii. Wapo wanyama pori ambao wana ngozi nyeusi, pembe, na miguu minne. Ina muonekano kuwa wanyama hawa ni nyumbu.

Ndani ya uzio wa nyaya ambapo kuna ndege ambaye amefugwa. Ndege huyu ana manyoya ya rangi nyeupe na rangi ya kijivu. Shingo yake ni refu kuliko ya kuku. Ana miguu mirefu, macho, mdomo na taji nyeupe. Ina mwonekano kuwa ndege huyu ni korongo.

Mandhari ya kuvutia macho ambapo kuna nyasi ya kijani kibichi, bwawa za maji na wanyama wengi wa pori. Katika barabara ipo gari moja ya watalii na kando yake wapo wanyama wakubwa wenye miguu minne, mkia, mkonga na meno mbili refu za rangi nyeupe. Ina mwonekano kuwa wanyama hawa ni tembo.

Katika barabara ya murram , ambapo kuna mnyama wa pori, mwenye umbo kama la mbuzi wa nyumbani. Ana miguu minne, mkia mfupi, macho mbili, masikio mbili, mdomo na pua. Ana pembe mbili ndefu na ngozi yake ni ya rangi ya hudhurungi. Ina mwonekano kuwa mnyama huyu ni swara.

Wanyama watano ambao wako barabarani, wana umbo kama la punda ila wana mistari mieusi na mieupe kwenye ngozi yao. Wana miguu minne, masikio mbili, mkia, mdomo, pua na macho mbili. Ina muonekano kuwa wanyama hawa ni punda milia. Kando ya barabara hii upande wa kulia na kushoto ni msitu wenye miti na nyasi za rangi ya kijani.

Maandhari ya kuvutia macho ambapo kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Wapo wanyama wengi wa pori wenye miguu minne, mikia, macho, masikio, mdomo, pua. Pia wana shingo ndefu na ngozi yao ina madoadoa. Ina mwonekano kuwa wanyama hawa ni twiga.

Kando ya mto wenye maji, kuna uwanja wenye nyasi fupi ya rangi ya kijani kibichi, mawe, na mnyama mwenye miguu minne, macho mbili, mkia mrefu na mdomo mrefu. Ngozi yake ni ya rangi ya kahawia na ina magamba. Ina muonekano kuwa huyu mnyama ni mamba.

Katika uwanja wenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi, wapo ndege wengi. Ndege hao wana kichwa chenye macho na mdomo mrefu kiasi. Shingo ndefu na miguu mbili refu. Manyoa yake ni ya rangi nyeusi . Ina mwonekano kuwa ndege hawa ni mbuni.

Ni rundu la taka iliyoko kando ya mto wenye maji mengi machafu. Wapo watu wanane ambao wamevalia buti na wako ndani ya mto huu huku wakitoa takataka iliyoko kwenye maji wakitumia reki. Kando ya mto huu, kwa umbali mfupi, kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati ishara kuwa haya ni maeno ya vitongoji duni.

Mnyama wa pori ambaye ana miguu minne macho, mbili, sikio mbili, mdomo, pua na pembe ambayo iko karibu na pua. Ngozi yake ni ya rangi ya kijivu. Huyu mnyama ni kifaru. Kando yake wapo watu ambao wamevaa sare rasmi ya maafisa wa wanyama pori.

Wasichana wawili ambao wamevalia nguo rasmi za shule, rinda ya rangi nyekundu, shati za rangi nyeupe, soksi nyekundu na viatu vyeusi. Kando yao yapo magurudumu mawili ya gari ambayo yamelala chini na kwenye shimo ya katikati kujazwa mchanga na miche ya rangi ya kijani imepandwa humo.

Watu ambao ni wanawake kwa wanaume ambao wamevalia nguo za kitamaduni ambayo ni nguo yenye madoadao kama ya chui vitambaa na kanga za rangi ya machungwa kwa wanawake na wanaume wamevaa kofia ya ngozi na manyoya ya mnyama wanaonekana wako katika hali ya kucheza.

Shuleni ambapo kuna wanafunzi wengi wasichana kwa wavulana ambao wamevalia sare za shule. Miongoni mwao ,yupo mwanaume ambaye amevalia suruali nyeusi na koti la maabara ya rangi nyeupe. Mikononi ameshikilia mche wa mti wa rangi ya kijani, anaonekana kuwa anautayarisha ili kuupanda.

Katika bwawa la maji ambapo karibu na kingo zake kwenye maji, rundo la taka lipo. Taka hii ni la chupa nyingi za plastiki. Yupo mtu mmoja kwenye maji haya katikati mwa taka hii ambaye amefunikwa hadi kiuno. Mtu huyo ni mweupe na mwenye nywele nyeusi na amevalia shati ya blue na miwani machoni.

Uwanja wenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Yupo mnyama wa pori mwenye maumbile ya mbuzi wa nyumbani yaani mwenye miguu minne, macho mbili ,masikio mbili, mdomo, pua na pembe mbili refu. Manyoya ya ngozi yake ni ya rangi ya hudhurungi. Mnyama huyu ni swara.

Kwenye njia iliyoko mjini, wapo watu wanne ambao wamevalia buti miguuni, kofia kichwani na aproni za rangi ya kahawia. Wawili wao wanaonekana kuvuruta mkokoteni wenye magurudumu mawili uliojaa magunia yenye taka, huku wenzao wawili wakisukuma upande wa nyuma.

Mto wenye maji mengi na kwenye kingo zake zipo nyasi za rangi ya kijani. Kando ya mto ipo miti mingi mirefu, ya kijani, na wapo watu wawili ambao wamevalia glovu mikononi na booti miguuni. Wanaonekana kuwa wapo katika shughuli ya kutoa taka kando ya mto.

Katika msitu, wapo watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja mwenye umri wa zaidi ya ishirini. Wanaume wawili wamevalia nguo nyeusi na shati nyeupe na mwanamke amevalia nguo nyeusi na anaonekana yuko katika shughuli ya kupanda mti, huku afisa wa misitu kulingana na mavazi yake akiwa ameshikilia mtungi wa kunyunyuzia maji.

Nyumba ambayo imeporomoka kutokana na mvua mingi au hali ya hewa, Kuna watu sita, ambao wako katika shughuli ya kuokoa mali yao kama vile miti ya kujenga meza na vitanda.

Katika bwawa la maji na kwenye kingo zake, kuna nyasi ya kijani kibichi. Wapo wanyama wawili; wanaokunywa maji. Wanyama hawa wana miguu minne, uso kama ya ng'ombe pembe mbili kichwani na ni weusi kwa rangi. Wanyama hawa ni nyati.

Mto wenye maji mengi ambayo ni ya rangi ya hudhurungi. Maji haya yana mawimbi. Kwenye kingo za mto huu takataka imetapakaa. Kando ya mto huu, kwa umbali mfupi zipo nyumba nyingi ambazo zimejengwa kwa mabati na matope pia.

Pande mbili ambazo zimetanganishwa na mto wenye maji mengi. Upande mmoja una miti mirefu ya kijani na nyumba nyingi, ishara kuwa in makao ya watu. Upande huo huo kwa umbali kidogo kuna mlima. Upande mwingine wa mto una vichaka vya kijani.

Mto wenye maji chafu na kwenye kingo zake kuna takataka .Kando ya mto huu, kuna nyasi ya kijani. Daraja la barabara linapita juu ya mto huu. Kwenye barabara kuna magari na watu wanaotembea.

Mnyama mwenye miguu minne, mkia mfupi, macho, masikio na pembe moja, na mwenye rangi ya kahawia, yupo kwenye mandhari ya kuvutia macho yenye nyasi za kijani na zingine ambazo zimekauka. Mnyama huyu ni kifaru.

Watu wengi ambao wanaonekana katika shughuli ya kupanda miti katika ardhi ambayo haina chochote. Miongoni mwao kuna mtoto msichana mweusi ambaye amevalia nguo ya samawati na ameshikilia mche mikononi mwake.

Eneo la makazi duni ambapo kuna mchanganyiko wa nyumba za udongo zenye paa ya mabati na za mabati nchini na kwenye paa. Mabati haya yako katika hali duni kwani yamekula kutu. Nyumba hizi zipo katika ufuo wa mto.

Ardhi kavu lenye kwata za wanyama ambapo kunaoneka ni boni wa mto au ziwa kulingana na rangi ya maji ambayo inakaa mchanga. Kwenye maji kuna mnyama mkubwa ambaye anaonekana ni mamba.

Bwawa la maji ambalo limezungukwa na vichaka, yenye rangi ya kijani, ndani ya bwawa hili, kuna mti ambao, unaonekana ulikauka, na kuanguka, mle, kuna ndege, ambaye, ana mdomo mrefu na ametua kwenye mti huo.

Wanyama pori wenye rangi ya kahawia wana miguu minne, mkia mfupi, masikio kubwa, macho mbili na mkonga. Ina mwonekano kuwa wanyama hawa ni ndovu. Kando ya wanyama hawa kwa umbali mfupi kuna watalii wanaowatazama.

Mandhari ya kufutia macho yenye nyasi za kijani na zenye zimekauka. Kuna mnyama mwenye miguu minne, mkia mrefu kiasi na uso na masikio kama ya ng'ombe mgongoni, na kwenye mkia ana rangi nyeusi. Tumboni, miguuni na uso kuna rangi ya kahawia.

Nyumba nyingi zenye mabati ya rangi ya kahawia ambazo ziko kwenye mandhari ya kuvutia macho. Kuna nyasi ya kijani ambayo imekatwa kwa usawa na miti mirefu ya kijani ambayo ni ya aina ya mgunga.

Mfumo wa ekolojia wa nchi kavu. Kuna jangwa na mfumo wa ekolojia wa nyasi . Kwenye jangwa, kuna ndege wakubwa, mti uliokauka, vichaka vidogo vidogo viliosambaa. Kwa mfumo wa ekolojia wa nyasi, tuna nyasi mingi ya kijani. Pia tuna ndege ingawa, wana utofauti mkubwa kulingana na wale wa jangwa .

Mwanamume mweusi mwenye umri wa zaidi wa miaka ishirini, ambaye amesimama. Amevalia shati ya mikono fupi, ya rangi ya kahawia, na suruali ya rangi ya kijivu. Mkononi ameshikilia mnyama mwenye miguu minne, mkia mrefu, macho mbili, na mdomo mrefu, na ngozi ambayo haijanyooka. Ina muonekano kuwa mnyama huyu, yuko katika familia ya mamba.

Mwanaume mweusi wa umri wa katikati amevalia shati na suruali ya rangi ya kijivu. Kwenye kichwa amevalia kofia ya rangi njano. Miguuni amevalia buti za rangi ya njano. Pia amesimama njiani ambayo ina mawe yaliyopangwa kwa utaratibu. Mazingira aliyopo yana nyasi na miti ya kijani.

Katika msitu wenye miti mingi ya kijani, wapo wanyama wawili wa pori; ambao wana miguu minne, macho mbili, sikio mbili na pembe ambayo iko karibu na pua. Ana ngozi ya rangi ya kahawia. Wanyama hawa ni kifaru.

Kando ya njia, nje ya shamba lenye mimea ya mahindi, kuna mnyama mwenye miguu minne, mkia mrefu na ngozi yake ni ya rangi ya hudhurungi. Mnyama huyu ni simba na anaonekana kuwa na maumivu kwenye miguu yake ya mbele. Kando yake kuna afisa wa wanyama pori.

Mandhari ya kuvutia macho ambapo kuna miti mirefu yenye majani ya kijani na nyasi fupi ya kijani. Kuna visiki kadhaa vya miti, kuonyesha kuwa kuna miti iliyokatwa. Watu zaidi ya kumi wanawake kwa wanaume, wanaonekana kuwa katika hali ya kufanya mazoezi kwenye bustani hii.

Mazingira yenye mchanganyiko wa nyasi ya rangi ya kijani na nyasi iliyokauka, ambapo mnyama pori mwenye macho mbili, maskio mbili, pua mdomo na miguu minne na uso kama wa paka amelala ,ana rangi ya hudhurungi namadoadoa meusi amelala mnyama huyu ni chui.

Nyasi iliyokauka. Mnyama wa porini ambaye ni mweusi kwa rangi ana miguu minne, pembe mbili moja refu na ingine fupi karibu na pua, masikio mbili na macho mbili. Inaonekana kuwa huyu ni kifaru. Nyuma ya kifaru huyu kuna afisa wa wanyama wa pori.

Wanaume wawili, ambao wanaonekana wapo katika hali ya kusafisha mazingira kwa kuokota taka. Wana gunia mbili ambazo wanazitumia kutia chupa za plastiki za rangi ya samawati, ambazo zimetapakaa kando ya mto.

Nyasi ambayo imekauka na wanyama wanne wamesimama. Wanyama hawa wana miguu minne, macho mbili, masikio mbili refu na ngozi yenye mistari myeusi na myeupe. Wanyama hawa ni pundamilia. Kwa umbali kunaonekana nyumba nyingi za ghorofa.

Ardhi yenye mawe, miti na vichaka vya aina tofauti ambazo zina majani ya kijani. Hapa mwanzoni kuna pundamilia kule mbele kabisa kuna mlima na wingu liko katika rangi ya samawati. Kuna mwonekano kuwa kuna jua kali.

Watu wawili ambao wametabasamu, mwanaume mweusi na mwanamke mweupe. Kuna mnyama wa pori ambaye ni twiga kulingana na shingo yake ndefu na madoadoa ya ngozi yake ambaye amefungiwa. Kuna uwezekano kuwa hapa ni pahali pa kuhifadhi wanyama pori ili kuwavutia watalii.

Mandhari ya kuvutia macho ambapo kuna miti mirefu ya rangi ya kijani, kuna uzio wa miti ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi ambapo mwanamke mmoja na mwanaume wamesimama. Kando yao kuna mtoto ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu.

Mandhari ya kuvutia macho ambapo kuna mchanganyiko wa nyasi iliyokauka na nyasi ya kijani, na pia vichaka vya miti mifupi. Wanyama wawili weusi kwa rangi, wenye miguu minne, macho mbili, masikio mbili na pembe mbili; moja refu na ingine fupi karibu na pua. Mnyama huyu ni kifaru.

Mjini ambapo yapo majumba mengi ya ghorofa. Watu wengi ambao ni wanaume na wanawake ambao wapo katika shughuli tofauti. Ipo barabara yenye magari mengi ya abiria na magari ya kibinafsi pia. Wapo maafisa watatu wa polisi wa kitengo cha trafiki ambao wameshikilia doria barabarani.

Barabarani ambapo kuna magari mengi kama vile magari ya kibinafsi, magari ya umma, pikipiki na lori. Pia wapo watu wanaotembea barabarani huku wengine wakivukia barabara kwenye alama ya kivuko cha watembea miguu. Pia zipo taa za trafiki kuashiria kuwa barabara hii ipo kwenye makutano ya barabara.

Mjini ambapo yapo majumba mengi ya gorofa. Watu wengi ambao ni wanaume na wanawake ambao wapo katika shughuli tofauti. Ipo barabara yenye magari mengi ya abiria na ya kibinafsi pia. Wapo maafisa wa polisi watatu wa kitengo cha trafiki ambao wameshikilia doria barabarani.

Mjini katika kituo cha magari, ipo gari moja yenye uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne ambayo imesimama. Kulingana na kibao cha maelezo gari hii linamilikiwa na kampuni ya Prestige na inaelekea Malindi ikipitia njia ya Voi, Mombasa, Mtwapa na Mavueni.

Mjini katika kituo cha magari ambapo zipo basi nyingi za city shuttle na watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wapo katika shuguli tofauti. Yupo mwanaume mmoja ambaye amevalia aproni ya rangi ya buluu, ameshikilia kibao cha matangazo cha magari yanayotumia njia ya 46 na nauli ni hamsini.

Mjini, katika kituo cha magari, kuna basi moja ya rangi ya zambarau ambayo imesimama. Ina jina "Double M Commuter" na ina nambari ya usajili KAA 608Q. Pembeni, wapo watu wawili — mmoja akiwa askari wa trafiki kulingana na sare yake, na mwanaume mwingine ambaye huenda ni dereva au abiria.

Mjini kwenye kituo cha magari wapo watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wako kwenye shughuli tofauti. Gari ya kampuni ya Toyota yenye uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne limesimama huku ubao wa maelezo wa rangi ya machungwa ukiwa juu ya gari na unasoma Kiria ini Othaya.

Katika barabara kuu ambayo ina njia mbili na magari mengi ya kibinafsi, ya umma na pikipiki ambazo zinaelekea upande mmoja. Pia, ipo barabara ya upande wa kulia ambayo ina magari mengi yanayoelekea kinyume na magari ya barabara ya upande wa kushoto. Kando ya barabara ipo milimgoti ya chuma yenye taa.

Katika barabara kuu ambayo ina njia mbili, yapo magari mengi kama vile lori, basi na gari ndogo. Kando ya barabara, upande wa kushoto, wapo maafisa wa polisi. Ipo daraja ya juu ya kuvuka barabara ambayo imetengenezwa kwa chuma.

Barabarani ambapo magari ya umma, magari ya kibinafsi na pikipiki zipo. Kando ya barabara kuna njia ya watembea miguu ambapo watu wanatembea. Milingoti ya miti ya nyaya za stima na taa, na vibao vya matangazo ya barabarani. Kulingana na kibao kimoja cha matangazo hii ni barabara ya Juja.

Mjini katika kituo cha magari, ambapo magari mengi ya rangi tofauti yamesimama, kipo kibao cha matangazo kinachoonyesha kuwa, magari haya yamemilikiwa na kampuni ya "Enabled" na yanaelekea barabara ya Mombasa, Utawala na Airways na bei ya nauli ni themanini.

Mjini katika kituo cha magari wapo watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wako katika shughuli tofauti. Gari moja ya rangi nyeupe ambayo ina uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na nne ina gunia za mizigo ambazo zimefungwa juu ya gari hii na kulingana na maelezo, gari hili ni la shirika la Mololine na linaelekea Nakuru.

Mjini katika kituo cha magari ambapo ipo gari moja ya rangi ya fedha ambayo ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya kumi na mbili imesimama na abiria wamo ndani. Kulingana na kibao cha matangazo kilichoko juu ya gari hii, inaonekana kuwa gari hii inaelekea Nakuru na nauli ni mia tano na imemilikiwa na 2NK Sacco.

Barabara ambayo iko mjini ambapo kuna msongamano wa magari ya kibinafsi na ya abiria. Kando ya barabara wapo watu wengi, wanaume kwa wanawake, ambao wako katika shughuli tofauti. Wapo askari watatu wa kitengo cha trafiki ambao wameshika doria barabarani.

Mjini ambapo kuna majumba mengi ya ghorofa. Watu wengi wanawake wa wanaume ambao wako katika shughuli tofauti na gari nyingi za abiria. Ina mwonekano kuwa hapa ni kwenye kituo cha magari , na magari haya yanaelekea katika njia ya arubaini na sita na nauli ni sitini kulingana na matangazo.

Mjini katika kituo cha magari ambapo kuna magari ya uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne. Kando yake kuna watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wako katika shughuli tofauti tofauti. Kando pia kuna majumba ya ghorofa.

Mjini katika kituo cha magari ambapo kuna watu na magari mengi. Miongoni mwa gari hizi, ipo gari moja lenye uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne ambayo imesimama na juu yake ipo kibao cha matangazo ambacho kinaonyesha kuwa gari hii ni ya supreme shuttle na inaelekea Nakuru.

Mjini katika kituo cha magari ,kuna magari mengi ambayo yako na number ya usajili ya nchini Kenya. Lipo gari moja lenye uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne ambayo ni ya kampuni ya Toyota na inamilikiwa na Nyena sacco kuligana na ubao wa matagazo ulioko juu ya gari hii inaonekena kuwa hii gari inaelekea Nyahururu.

Mjini katika kituo cha magari, wapo watu wengi, wanaume kwa wanawake, ambao wako katika shughuli tofauti. Ipo gari moja ya Mololine Prestige Shuttle, ambayo imesimama. Kulingana na kibao cha matangazo, gari hii inaelekea busia ikipitia njia ya Muhoroni na Kisumu.

Gari ya kubeba abiria ambayo ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya ishirini ina michoro ya rangi nyekundu na rangi nyeupe. Abiria wamo ndani ya gari. Kulingana na ubao wa matangazo uliobandikwa karibu na mlango, gari hili linamilikiwa na Sony classic sacco na linaelekea kiambu.

Barabara mbili ambazo zina magari yanayoelekea upande mmoja, yapo magari ya umma, magari ya kibinafsi, lori na hata pikipiki. Kando ya barabara ipo milingoti ya chuma ambayo ina taa. Pia kipo kivukio ambacho kimetengenezwa kwa chuma na kimepakwa rangi ya manjano na rangi nyeusi.

Mjini, katika kituo cha magari, watu wengi, wanawake kwa wanaume, wanatembea huku wengine wakiwa katika shughuli zingine. Basi ya rangi ya blue yenye maandishi money bank kwa vyoo zake na Cardi b kwa upande wa nyuma, imesimama huku abiria wakiabiri.

Barabarani ambapo magari mengi ya kibinafsi, ya umma, lori na watu wanawake kwa wanaume wanatembea. Barabara ya upande wa kulia kuna msongamano wa magari. Kando ya barabara hii kuna uzio wa changa za chuma zilizopakwa rangi nyeupe. Ndani ya uzio huu, kuna miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi.

Mjini katika kituo cha magari ambapo ziko gari mengi na watu wengi, wanaume kwa wanawake. Gari hizi zina uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne na kulingana na kibao cha matangazo kilichoko kwenye gari hizi, inaonekana kuwa gari hizi zimemilikiwa na Kukena Sacco na zinaelekea Nakuru na Karatina.

Mjini ambako kuna watu wengi wanaoonekana kwenye shughuli zao. Kuna basi ambazo zimesimama. Kando ya basi ambayo imepakwa rangi ya waridi na mchoro wa majano kuna wanaume wawili walio valia suruari za bluu na shati za samawati na wamesimama. Ndani ya basi hili kuna abiria.

Hapa ni barabarani. Kuna magari ya kibinafsi, magari ya umma, pikipiki na watu wanaotembea kwa miguu. Kuna ubao mkubwa wa kijani, wenye maandishi meupe, ukitoa mwelekeo barabarani. Upande wa kushoto wa barabara, kuna msongamano wa magari. Kando ya barabara kuna miti, na majumba ya ghorofa.

Mjini penye nyumba nyingi za ghorofa, watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wako katika shughuli tofauti na kituo cha magari ambayo yana uwezo kubeba abiria kutoka kumi hadi kumi na wanne. Ubao wa maelezo upo juu ya magari haya kuashiria kuwa haya na magari Kukena Sacco na yanaelekea Nakuru, Karatina na Nyeri.

Barabara kuu yenye njia tatu ambazo mbili zinaelekea upande ulio kinyume na njia nyingine. Kuna lori, pikipiki na gari ndogo. Kando ya barabara hii kuna njia ya kutumiwa na wanaotembea miguu ambapo watu wanatembea.

Barabarani ambapo magari ya uma lori, pikipiki na magari ya kibinafsi yanatembea. Kando ya barabara kuna miti ya kijani na nyumba za gorofa pia kuna ubao wa matangazo na pia wakuonyesha mwelekeo barabarani.

Kwenye kituo gari tuna mabasi, gari nyeusi ya kibinafsi na pikipiki mbili za miguu tatu, moja ina rangi ya manjano, na ile ingine imepakwa rangi nyeusi na rangi ya waridi na pia ina kibao cha blue juu chenye maandishi meupe kuonyesha gharama ya usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Barabarani kwenye kituo cha magari ambapo gari moja ya kampuni ya Toyota na kumilikiwa na Makos Sacco limesimama. Lina uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne. Abiria wamo ndani na wengine wanaendelea kuabiri.

Ni kituo cha magari, kuna magari mengi yenye uwezo wa kubeba watu kumi na wanne. Kwenye matatu hizi kuna ubao wa matangazo ukionyesha upande wenye hizi gari zinaelekea na kule zinakoenda. Abiria wako ndani ya matatu moja na kuna watu wachache wamesimama nje ya matatu hii.

Barabarani kuna gari ya umma yenye rangi ya bluu, kwa jina Metro Trans. Ndani iko na abiria na kwenye mlango wa matatu hii kuna mwanamke ambaye amevalia suruali nyeusi na shati nyekundu mavazi rasmi ya kondakta wa matatu.

Barabara ambayo iko mjini katikati mwa majumba marefu ya ghorofa. Kuna watu wengi walio katika shughuli tofauti na magari mengi barabarani. Hapa ni kwenye njia panda na askari wa trafiki wameshikilia doria.

Mjini ambapo, kuna manyumba ya ghorofa, katika kituo cha magari ambapo, basi zimesimama huku abiria wakiabiri. Watu wengi wanaonekana wakiwa katika shughuli tofauti tofauti.

Kituoni cha magari kuna basi ambazo zimesimama. Penye gari hizi kuna ubao wenye maandishi ambao unaonyesha mwelekeo wa gari hizi na nauli yake. Watu watatu; wanaume wawili na mwanamke mmoja wamesimama kando ya gari hizi.

Mjini katika kituo cha kusimama gari. Kuna magari mengi yenye uwezo wa kubeba abiria kati kya kumi na kumi na wanne. Watu wako katika shughuli tofauti. Gari moja ya kampuni ya "prestige tours and travel limited" lina ubao wa maelezo kuonyesha linaelekea Kericho, Kisumu na Busia.

Watu wengi wanaume kwa wanawake, miongoni mwao kuna wenye wameketi wengine wamesimama. Kati yao kuna mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe, suruali nyeusi, viatu vyeusi na fulana ya rangi ya kijani. Ameshikilia kwa juu ubao mweupe wa matangazo ya gari ya shirika la 4 W na inaonekana kuelekea katika barabara ya Ngong na nauli ni hamsini.

Barabarani ambapo kuna basi, gari ndogo za rangi nyeupe na pikipiki. Kando ya barabara kuna njia ya watembea miguu ambapo watu wanatembea. Upande wa kulia wa barabara kuna kibao cha matangazo cha usalama wa barabarani kinachoonyesha kuwa watu wanavukia hapa wakitembea kwa miguu.

Kwenye kituo cha magari kuna mabasi ya rangi ya blue yenye mstari wa rangi ya majano. Kando kuna miti na watu. Ndani wapo abiria. Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi ameshikilia ubao wa maelezo unaosoma na nambari thelathini na tatu utawala na bei ya nauli ni themanini.

Gari ya abiria aina ya basi ambayo imesimama. Imepakwa rangi ya waridi na rangi ya zambarau na ina maandishi meupe yanayosomwa Manmo invest . Kwa upande wa mlangoni wa basi hii, kuna ubao wa maelezo unaonyesha njia na mwelekeo wa basi hii.

Barabarani kuna magari mengi ya abiria ya kibinafsi, lori, pikipiki, watu wanaotembea na askari wa trafiki. Hapa ni katika njia panda na kuna taa ya trafiki, na alama ya barabarani ya kuvuka kwa watembea miguu.

Kwenye kituo cha magari kuna magari ya uma na watu wengi. Matatu moja yenye rangi ya bluu yenye abiria ndani ina ubao wa maelezo na wenye nambari thelathini na nne na majina ya maeneo tofauti.

Mjini, kwenye kituo cha magari. Magari haya yana uwezo wa kubeba abiria kumi hadi kumi na wanne. Ubao wa maelezo upo juu ya magari haya kuashiria kuwa haya ni magari ya Kukena Sacco na yanaelekea Nakuru, Karatina na Nyeri.

Watu wengi, wanawake kwa wanaume ambao wako katika shughuli tofauti, magari ya umma, yamesimama, gari moja ina ubao wa matangazo ambao, unaonyesha mwelekeo wa gari, na kule inakokwenda, mikokoteni pia imesimamishwa kando ya magari, kuna mwonekano kuwa hapa ni kwenye kituo cha magari.

Kwenye kituo cha gari kuna mabasi ya rangi ya blue . Kando yake kuna mti na watu wanaotembea, wanaume kwa wanawake. Ndani ya gari kuna abiria. Ubao wa maelezo wa rangi mweupe uliondikwa kwa wino mwekundu na mweusi unaosoma thelathini na nne Pipeline na bei ya nauli ni hamsini.

Kwenye kituo cha magari. Kuna magari ya aina yenye uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne. Kuna watu wengi wanawake kwa wanaume. Gari moja la Narok line services limited ,lina ubao wa maelezo kuonyesha kuwa linaelekea Mai Mahiu Longonot

Hii ni katika kituo cha magari. Magari hawa yana uwezo wa kubeba abiria kumi hadi kumi na wanne. Ubao wa maelezo uko juu ya magari haya kuashiria kuwa haya magari ni 2NKSacco na Beaverline POA na yanaelekea mjini Voi, Mombasa ,Mtwapa, Mavueni, Kilifi na Malindi.

Hapa ni katika barabara kuu na kuna magari mengi. Magari ya kibinafsi, magari ya umma, kuna pikipiki na lori pia. Watu wako kando ya barabara wakitembea na wengine wameketi. Kuna ng'ombe wachache kando ya barabara. Kuna daraja ya juu ya kuvukia barabara.

Barabara iliyoko mjini katikati mwa nyumba za ghorofa. Kando ya barabara ipo miti ya kijani kibichi. Magari ya abiria, ya kibinafsi na pikipiki zipo barabarani. Hapa ni kwenye njia panda na askari wawili wa trafiki wameshika doria.

Kuna magari mengi barabarani kama vile magari ya umma , magari ya kibinafsi, pikipiki na lori. Kando ya barabara kuna watu wanao tembea. Kuna daraja ya juu kubwa iliyotengenezwa kwa vyuma vya rangi ya fedha, na juu yake imefunikwa na mabati ya mwanga yenye rangi ya samawati. Pia kuna milingoti mrefu yenye taa za usalama.

Barabarani kuna mabasi ya uma piki piki na watu walio simama na wengine wanatembea, kando ya barabara kuna nyumba za gorofa. Maafisa watatu wa polisi wa kitengo cha trafiki wamesimama kushika doria barabarani.

Basi refu ya rangi ya machungwa ina magurudumu sita meusi na madirisha yenye vioo. Basi hili linauwezo wa kubeba watu zaidi ya ishirini na watano, nambari yake ya usajili ni ya nchini Kenya na lina jina linalosoma Tawakal. Kando yake kuna mkokoteni ambao umebeba mizigo.

Barabarani, ambapo magari ya umma, magari ya kibinafsi na pikipiki, zinaonekana zikiwa katika harakati ya kwenda na kutoka. Watu pia wanatembea kando ya barabara kwa miguu. Kuna ubao wa kuonyesha kuwa kuna watu wanavuka barabarani wakitembea kwa miguu.

Barabarani ambapo magari mengi ya kibinafsi, ya uma, lori na watu wanawake kwa wanaume wanatembea. Barabara ya upande wakulia kuna msongamano wa magari. Kando ya barabara iyo hiyo kuna uzio wa changa za chuma zilizopakwa rangi nyeupe. Ndani ya uzio huu kuna miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi.

Barabarani ambapo kuna msongamano wa magari. Kuna magari ndogo ya kibinafsi, lori na basi. Kando ya barabara kuna watu wanaotembea, miti ya kijani kibichi na nyumba za ghorofa. Kuna milingoti mirefu yenye taa za usalama.

Katika shamba ndogo, ambapo kuna maganda yaliyokauka ya mahindi na miti ya kijani kibichi ya muhogo. Kuna mtaro kubwa ambao umefukuliwa na una maji chafu. Ina mwonekano kuwa huu ni mtaro wa kupitisha maji na kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kando yake kuna majumba mengi ya ghorofa.

Mtaro mkubwa ambao umefukuliwa na una maji mengi machafu. Ina muonekano kuwa huu ni mtaro wa kupitisha maji. Kando yake kuna manyumba ya ghorofa na miti ya kijani kibichi na watu wengi wanaume kwa wanawake.

Tangi ya maji ambayo ni nyeusi kwa rangi na imetengenezwa kwa plastiki, ina kifuniko cheusi na kulingana na maandishi meupe yaliondikwa kwenye tangi hii ina uwezo wa kubeba maji ya lita mia moja na thelathini na tano. Tangi hii imethibitishwa na shirika la Kenya Bureau of Standards na ni ya kampuni ya Premier.

Watu wengi wanaume kwa wanawake, miongoni mwa watu hawa kuna askari na machifu kulingana na mavazi yao. Watu hawa wamesimama, wakiwa wamezunguka watu watatu walioketi au kulala chini. Kati ya watoto hawa, kuna mwanaume mmoja na mwanamke wa umri wa katikati na mtu mmoja ambaye amelala ambaye anaonekana ni mzee sana.

Barabara ambayo iko katikati ya nyumba mbili. Nyumba moja ambayo inajengwa ina uzio wa mabati. Barabarani wapo watu watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili, mkokoteni na pikipiki. Watu wawili wamebeba mabomba mawili ya maji.

Barabara ambayo imetengenezwa kwa kutumia kokoto. Kuna watu wengi wanatembea barabarani. Pikipiki imesimamishwa kando ya kibanda cha kuuza chakula. Kando ya barabara kuna maji yanayotiririka kutoka kwa shimo ikielekea barabarani. Kuna mwonekano kuwa kuna bomba la kupitisha maji ambayo imepasuka.

Nyumba refu za ghorofa, barabara, magari na watu. Ina muonekano kuwa hapa ni mjini. Lori moja ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi na gurudumu manne ipo barabarani. Ndani yake kwa upande wa juu pana watu wengi na inaonekana kuwa imebeba taka.

Mandhari ya kuvutia macho yenye vichaka vya rangi ya kijani kibichi. Kuna mabomba sita ya rangi ya fedha ya kusafirisha maji safi au maji taka yaliyopangwa sambamba kwa kila moja. Haya mabomba yamewekelewa juu ya kuta zilizojengwa Kwa mawe na simiti ambazo ziko sambamba Kwa kila moja.